Bango la kufundishia ndani ya darasa la elimu ya msingi. Bango hili lina majina ya siku za wiki kuanzia jumapili hadi jumamosi likiwa limebandikwa ukutani kila siku ina picha ndogo ya kupendeza hii inaashiria mazingira ya kufundishia watoto wa shule za msingi.

Sehemu za korido na ngazi za sehemu ya shule zinazotumika kwa elimu ya msingi. Jengo lina ngazi za saruji na uzio mweusi. Kuna ukuta za matofali ya rangi ya kahawia na mazingira ya nnje yanaonyesha nyasi zilizokatwa vizuri na vichaka vilivyopandwa, ikionyesha mazingira safi na yaliyopangwa vizuri.

Jalada la kitabu cha bailojia kwa kitato cha nne chenye rangi ya manjano, sehemu ya kati inaonyesha mwanafunzi na mwalimu wakijifunza kwa kutumia moduli ya mwili wa kibinadamu, hii inaakisi namna masomo kisayansi yanavyofundishwa shule za sekondari.

Darasa tupu lenye meza na viti vya bluu, vilivyopangwa kwa umbo la "U", mbele ya meza hizo kuna ubao mweupe, mpangilio huu wa viti na meza unaweza kutumika kwenye mihadhara au semina. Haya ni mazingira ya elimu ya sekondari.

Mwalimu au mdhahili akiwa fundisha wanafunzi darasani, mwalimu amesimama mbele ya ubao mweupe huku wanafunzi wakiwa wamekaaa kwenye viti na meza, wakisikiliza na baadhi yao wakiwa wamefungua madaftari hii inaashiria mazingira ya chuo kikuu na vyuo vingine.

Kundi kubwa la watu wengi wao wakiwa wanafunzi, wamekaa kwenye viti vya plastiki ndani ya ukumbi au maktaba, wanaelekeza macho yao mbele kwenye jukwaa au skrini. Mazingira haya yanaashiria shughuli zinazofanyika katika chuo kikuu au vyuo vingine.

Mazingira ya elimu ya ufundi. Mwanaume aliyevaa kofia, shati ya blue na fulana ya njano. Anatumia mashine kubwa ya kiwandani yenye skrini. Mashine hii imeandikwa "Cronus na Linatronic". Hii inaashiria mafunzo ya ufundi stadi na kifundi katika tasnia.

Wanafunzi wengi wakiwa wamevaa barakoa, wakijifunza na kushughulikia vipande vya mbao vyenye rangi yake ya asili ndani ya warsha. Hii inawakilisha mafunzo ya vitendo yanayotolewa katika elimu na mafunzo ya ufundi.